Mazingira ya ofisi mtu mmoja amesimama mwingine ameinama huku mmoja ameketi karibu na kompyuta. Aliyeketi ameshika kipanya cha kompyuta huku kamera ikiwa imewekwa mbele yao ikiashiria ya kwamba wanaeza kuwa wanarekodi video wanafanya mahojiano au wakishiriki kwa mafunzo ya mtandaoni.

Kuna watu watatu, wawili ni wanawake uku mmoja ni mwanaume aliyevalia suti nyeusi. Mmoja aliyekatikati ambaye ni jaji mkuu anaonekana kuwa amebeba bibilia labda anaapishwa kwa hivyo anakula kiapo.

Ni mandhari ya uwanjani kuna mchezo unaoendelea. Inaonekana kuwa ni mchezo wa kapu. Wachezaji wamevaa nguo za nyekundu na samawati. Pembeni mwa uwanja kuna watu wanaonekana kuwa wamekuja kushabikia mchezo unaoendelea.

Kuna watu waliosimama na kuna wengine walioketi, inaonekana kuwa kuna shughuli inayoendelea hapa labda shughuli ya kutoa huduma, kuna mmoja anayeonekana kuandika vitu fulani huku mkono mwingine unakaa kuwa unampatia karatasi fulani hili iandikwe.

Kuna ishara ya mikono miwili, ilioshikana kwenye duara ya rangi nyekundu na ya majano. Maandishi yanayosema tuko pamoja yanasisitiza ujumbe wa ushikamano na umoja. Kwa mtazamo wa kijamii na kiutamanduni huu mpangilio wa picha na maadishi unatoa taswira ya kampeni au siasa inaoendelea katika jamii.

Kuna watu walioketi, wanaonekana kuwa wako kwenye shughuli fulani. Labda kutoa huduma kwa raia. Wanaonekana wanaandika vitu kwenye karatasi.

Mahali hapa inaonekana kuwa ni ofisi , ni ofisi ya serikali labda ofisi ya kutengeneza ama kuendea kitambulisho . Kuna vitambulisho mingi vinavyoonekana kuwa vimeekwa juu ya meza ambavyo wenyewe hawajakujia .

Hapa ni mandhari ya ofisi, ofisi inaonekana kuwa ni ofisi ya kutoa huduma. Kuna watu walioketi wakingojea kuhudumiwa huku kuna wenye walioketi wakishughulikiwa. Ofisi inaonekana kuwa ni ya serikali ya kutolea raia huduma wanayoitaka.

Kuna mtu anayeonekana kuwa amebeba bibilia mkononi mwake. Mtu huyu ni mtu maarufu hapa Kenya, yeye ndiye jaji mkuu. Anaonekana kuwa amebeba bibilia mkononi mwake na anaonekana kuwa anaongea. Tunaweza sema kuwa anakula kiapo ama anaapishwa.

Kuna umati wa watu, wengine wamesimama huku wengine wameketi wanao onekana kuwa wako kwenye gumzo. Na kuna wenye wanaonekana kuwa wamekuja kuhudumiwa. Wanaowahudumia ni wale wanaoketi huku wanaohudumiwa ni waliosimama.

Mandhari ya uwanjani, inaonekana kuwa kuna mchezo unaoendelea uwanjani, haswa mchezo wa kadanda wachezaji wenye wanacheza wamevaa jezi ya rangi nyekundu, na jezi ya rangi manjano na kijani, pembeni mwa uwanja kuna umati wa watu unaoonekana kiwa mashabiki waliokuja kushabikia mchezo huu unaoendelea.

Kuna shughuli inaoendelea hapa labda ni ya kutoa huduma. Kuna watu walioketi hiku kuna wengine walio simama. Walioketi wanaonekana kuwa wanangojea ifike ili wahudumiwe. Huku wanaosimama mbele wanaonekana kuwa wanahudumiwa.

Kuna umati wa watu. Wanaonekana kuwa wamebeba mabango mengi, ni kama wako kwenye barabara wanaandamana kuteta kuhusu jambo fulani wasilolipenda. Wanaonekana kuwa wanapiga kelele.

Kuna umati wa watu wanaonekana kuwa wamekuja kushiriki katika hafla fulani labda hafla ya kitaifa. Wengine wanakaa kuwa wamevaa nguo zinazofanana za rangi ya nyekundu zaonekana kuwa ni nguo za mipira. Labda wamekuja kuishabikia mchezo unaoendelea.

Ni bango iliyo na mchoro wa mwanmke aliyevaa nguo ya nyekundu. Rinda linaonekana kuwa maridadi. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na sura nzuri. Kando yake kuna maandishi yanayosema 'I stand for Peace' kumaanisha ni mambo ya amani. Picha hili linaleta taswira ya kampeni au siasa.

Kuna umati wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha. Wanashangilia huku wengine wamebeba maua mikononi mwao. Watu hawa wana bendera ya Kenya. Tunaweza sema wanaonekana kuwa ni watu wa Kenya labda wameshinda kwenye mashindano fulani sasa wanasherehekea ushindi wao.

Nimeangalia uwanjani kuna watu waliosimama uwanjani. Wamekaa kwenye stendi na waandishi. Bandari FC. Akionyesha mshikamano na ushabiki kwa timu hiyo ya mpira wa kandanda. Amevaa fulana yenye nembo, hiyo hiyo akisisitiza ushabiki wake kwa dhati kwa timu hiyo ya bandari.

Kuna umati wa watu wanaonekana kua wanashangilia. Wengine wao wamevaa nguo zinazo fanana zimeandikwa Kenya. Watu hawa wanaonekana wanashabikia mchezo fulani unaoendelea uwanjani.

Kuna watu wanne, watatu wamevaa nguo zinazofanana, za rangi ya kijani kibichi. Mmoja amevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeupe. Watu hawa wote wamevaa barakoa, na wanaonekana kuwa wanataka kufanya shughuli fulani.

Kuna watu wanaonekana kuwa wanaongea. Kuna mmoja aliye mbele ya hao wote, watu hawa wamevaa nguo zinazofanana ilhali kuna mmoja aliyevaa koti nyeusi na kuna mwingine wawili wamevaa buibui. Inaonekana kuwa hapa kuna huduma inayotolewa.

Kuna umati wa watu, mmoja wao ameketi. Aliyeketi anaonekana ni aliyekuwa naibu wa rais. Anaonekana kuwa kuna chenye anafanya ama anaelekezwa.

Inaonekana kuwa kuna hafla inayoendelea labda nyuma, kuna anayeonekana hapa ni jaji mkuu. Anaonekana kuwa anazungumza ama anatoa hotuba. Amevaa nguo ya samawati na nyeusi.

Kuna umati wa watu. Watu hawa wamevaa nguo za rangi ya nyeusi. Wanaonekana kuwa wako mbele ya koti. Na wengi wao wanaonekana kuwa wanasheria, huku wanaonekana kuwa wanatoa hotuba fulani.

Kuna umati wa watu walioketi huku wengine wanaonekana kua wamesimama. Wengi wao wameketi huku watatu ndo wamesimama. Inaonekana kua kuna huduma inayotolewa hapa na wanaonekana kua wamekuja kutolewa huduma, walioketi wanaonekana kua nangojea wanashughulikiwa na mtoa huduma.

Kuna watu wawili, wote wameketi wakinagaliana, mmoja akonna kompyuta mbele yake, amevaa nguo nyeupe na nyekundu, aliye mbele yake amevaa nguo ya nyeusi, anaonekana kuwa amekuja kutafuta huduma, na aliyevaa nguo ya nyeupe anaonekana kuwa anamtolea huo huduma anaotaka.

Kuna umati wa watu. Watu hao wanaonekana kuwa wa furaha. Wanaonekana kuwa wanashangilia na wengi wao wamevaa nguo zinazofanana. Nguo za rangi ya manjano na nyeupe. Nguo hizo zimeandikwa maandishi yanayofanana na wanakaa kuwa wanashabikia mchezo unaoendelea ama wanashangilia ushindi.

Ni mazingira ya uwanjani, kuna watu walio simama wanaonekana kuwa ni wachezaji labda ni wa kandanda. Wote wamevaa nguo zinazo fanana. Nguo ya rangi ya nyeupe ilhali kuna mmoja nguo yake haifanani ila maandishi yanafanana.

Kuna watu wengi waliovaa nguo zinazofanana. Nguo ya shati ya rangi nyeupe na sweta ya rangi nyeusi. Wote wamevaa barakoa. Inaonekana hapa ni pahali pa kutoa huduma.

Ni mandhari ya ofisini na inaonekana hapa ni ofisi kutoa huduma kwa sababu kuna bango ambalo limeandikwa huduma Kenya. Kwenye dawati moja imeandikwa information desk , hapa ndio watu hupokelewa na kuambiwa vitu vinavyoendelea au kuelekezwa jinsi ya kufanya kitu.

Ni mandhari ya uwanjani. Kuna watu wanaonekana kuwa wachezaji. Wamevaa nguo zinazofanana za manjano na nyeusi, mguuni wamevaa viatu vya kucheza mpira wa kandanda. Wanaonekana kuwa wanasemezana kitu.

Kuna umati wa watu. Wanaonekana kuwa wamekuja kupata huduma fulani. Mbele yao kuna mwanamke anayeonekana kuwa ameketi, amevaa nguo ya nyeupe. Inaonekana kuwa yeye ndiye anatolea watu hao huduma, na anaonekana kuwa anawaelezea kitu fulani ambao wanaonekana kuwa wanasikiza kwa umakini.

Kuna umati wa watu, kwenye uwanja huu wengine wao wamebeba mabango, inaonekana kuwa kuna mchezo unaoendelea, wengine wao wanaonekana wanashangilia kwa hivo tulivyosema hawa ni mashabiki waliokuja kushangilia mchezo unaoendelea uwanjani.

Ni manthari ya uwanjani, kuna mchezo unao endelea, mchezo hua unaonekana kuwa ni mchezo, mpira, prmbrni mwa uwanja kuna watu wanao onekana kuwa, ni mashabiki walio kuja kushabikia mchezo huo.

Mmoja amevaa koti ya rangi nyeusi, na shati ya rangi jeupe. Mwingine amevaa sare ya kucheza ya rangi ya rangi nyekundu. Anaonekana kuwa anapewa challenge ingine, na huyo mwenye amevaa koti ya rangi nyeusi.

Kuna umati wa watu, wanaonekana kuwa wana furaha. Wengine wao wanashangilia, wamebeba vifaa vingine vya kushangilia mikononi mwao. Labda kuna mchezo unaoendelea na wamekuja kushabikia.

Kuna umati wa watu kuna wawili wanaonekana wanasalimiana huku wakicheka kwa furaha. Mmoja wao ni aliye kuwa rais wa Kenya huku mwingine anaonekana kuwa ni kiongozi fulani.

Kwenye mazingira haya inaonekana kuwa kuna ujenzi unaoendelea. Kuna tingatinga na kando ya tingatinga hili kuna vifaa tofauti tofauti vya ujenzi ikiwemo mchanga.

Kuna watu watatu wanaonekana kuwa na furaha, wote wamevaa nguo zilizoandikwa Kenya, wawili wamevaa nguo za rangi ya nyekundu huku mmoja amevaa rangi ya nyeupe, wanaonekana kuwa na furaha na hamasi, huku wakipiga picha.

Kuna jambo linaloendela hapa kuna watu wawili walioketi huku mwingine ameinama ni kama anafanya jambo fulani ama anaandika kitu fulani . Huku hawa wenye wameketi wanakaa kuwa mmoja wao wanamwangali anamwelekezea kitu ya kufanya .

Kuna watu waliosimama, mmoja wao anaonekana kuwa anatoa maelezo fulani uku wenzake wakimsikiliza kwa umakini. Wanakaa kuwa ni watu wa huduma kwenye mahali hapa.

Kuna umati wa watu, wanaonekana kuwa wanashangilia. Wako kwa furaha. Wengine wao wanajifunika na bendera ya Kenya. Inaeza kua kua uwezekano wa kua kuna mchezo unaoendelea uwanjani, hawa watu wamekuja kushangilia mchezo huo.

Hii ni komputa, komputa hii inaonekana imefunguliwa na inaangalia inaongelelea mambo fulani. Kuna mtu anayeonekana kuwa anaonyesha kitu kwenye komputa hilo.

Kuna umati wa watu. Wanaonekana kuwa na bashasha, huku wengine wakishangilia. Kuna mmoja aliye na bendera ya Kenya. Kunaonekana kuwa kuna hafla inayoendelea, labda ni mchezo na wamekuja kushabikia.

Kuna umati wa watu walioketi huku wengine wanaonekana kuwa wamesimama. Wanaonekana kama wanashangilia kitu. Labda waamekuja kushabikia mchezo unaoendelea. Wengi wao ni watu maarufu. Mmoja wao ni rais wa Kenya huku aliyeketi kando yake ni aliyekuwa waziri mkuu.

Kuna umati wa watu. Labda, kuna shughuli inayoendelea. Shughuli ya kutolea raia huduma. Kuna watu wanaonekana kuwa wamevaa nguo zinafanana. Na watu hao ndio, wanaotoa huduma. Huku wenye wamesimama ni raia wanaotolewa huduma.

Ni maandhari ya ofisi ni ofisa hasa ya kutoa huduma sababu hapa pameandikwa huduma kenya kumaanisha hapa raia hukuja ili wapate huduma kuna mtu aliyeketi anayezungumza na mmoja anayeonekana kuwa anatoa huduma .

Kuna watu tisa walio simama. Wamebeba vitu kwenye mikono mwao. Inaashiria kuwa wanaonyesha kitu fulani. Watu hawa ni wanawake na wanaume.

Chumba hiki kinaonekana ni chumba cha kutolea huduma. Kuna maandishi yalioandikwa hapo kuwa kuendeleza huduma bora kwa hivyo tunaweza sema kuwa hapa ni mahali pa kutoa huduma kwa raia.

Kuna watu wengi hapa, wengine wameketi, wengine wamesimama inaonekana kuwa kuna shughuli ya kutoa huduma unaoendelea hapa, walioketi wanaonekana wakiandika vitu fulani kwenye karatasi.

Ni mandhari ya uwanjani, kuna umati wa watu wanaonekana kuwa wanashabikia mchezo fulani wengi wao wamevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi iliyo na maandishi yanayofanana, kuna mtu aliyejichora na kuandika mwili yake na rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Kuna umati wa watu. Wamevaa nguo zinazofanana, nguo za manjano zikizobandikwa jina linalofanana tusker . Wanaonekana kuwa wanashangilia labda wanashabikia mchezo unaoendelea.

Kuna wa umati wa watu, wengine wamesimama huku wengine wameketi. Walioketi wamevaa nguo zinazofanana za rangi ya nyeupe. Walioketi wanaonekana kuwa wanatoa huduma kwa waliosimama. Wote walio hapa wanaonekana wote wamevaa barakoa.

Kuna watu wanaoneka wana furaha. Wengine wao wanaonekana kua wamevaa nguo za michezo, wanaonekana kua wanashangilia. Mkononi mwao wamebeba kombe. Inaonekana kua wameshinda mchezo fulani kwa hivyo wanashangilia ushindi wao.

Kuna watu watano wanaoonekana kuwa na furaha huku mmoja wao anakaa kuwa anapiga kelele ama anashangilia. Watu hawa wamevaa nguo zinazofanana zenye maandishi zinazofanana, nguo za rangi samawati. Wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mchezo fulani.

Kuna umati wa watu, watu hawa wanaonekana kuwa wanashangilia. Wamevaa nguo zinazofanana. Nguo hizi ni za rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Wamebeba ngoma. Ngoma hizi zimeandikwa Gor Mahia Milimani branch inaonyesha kuwa hawa ni mashabiki wa Gor Mahia.

Kuna umati wa watu unaonekana kuwa na furaha. Wengune wao wanaonekana wakishangilia. Mmoja wao amesimama na kujifunika na bendera ya Kenya. Kuna uwezekano kuwa watu wamekuja kushambikia mchezo unaoendelea.

Ni mazingira ya uwanjani. Kuna watu ambao wanaonekana ni wachezaji. Wamevaa nguo zinazofanana. Watu hawa wanaonekana wako kwenye mazoezi yao.

Kuna umati wa watu hapa, Wengi wao wamesimama inaonekana kuwa wamepanga foleni kubwa wengine wana watoto mgongoni mwao, Wengine wana watoto wanao tembea labda kuna hafla fulani inayo endelea hapa.

Tukio hili linaonekana kuwa ni sherehe pamoja au tukio la kushangilia ambapo watu wamekusanyika wakiwa na furaha na hamasa. Wengine wamevaa mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya. Wengine wana mikono juu ikiwa wakipiga makofi au kuonyesha furaha, ishara ya ushindi na shangwe. Inawezekana tukio hili ni sherehe ya michezo, tamasha la kizalendo au tukio la jamii.

Ni mandhari ya uwanjani. Kuna mchezo unaoendelea, kuna wachezaji waliovaa nguo za manjano na buluu alafu kuna aliyevaa nguo ya nyeusi. Pembeni mwa uwanja kuna umati wa watu waliokuja kushambikia mchezo huo.

Kuna umati wa watu, wengi wao wanaonekana kuwa wamevalia nguo za rangi ya samawati, na kuna mmoja wao anayeonekana kuwa anatoa hotuba ama anawaongelesha wanahabari.

Kuna watu watano waliosimama, nyuma yao kuna bendera, bendera moja ni ya Kenya, watu hawa ni watu maarufu mmoja wao ni Rais wa Kenya, aliye kando yake ni naibu wake wa kitambo. Kando ya naibu wake kuna jaji mkuu na mwisho kuna jaji mkuu wa kitambo.

Kuna watu wanne, mmoja wao ni mwanamke huku wa tatu ni wanaume, wanaonekana kuwa wanaandika vitu fulani, ama wanatia sahihi kwenye karatasi fulani, mmoja wao ,hao wawili wanaonekana wakielekezwa na walio simama kando yao.

Kuna watu wengi, umati wa watu hapa na kwenye ukuta kumeandikwa huduma Kenya kumaanisha hapa wanatoa huduma fulani. Waliosimama wanaonekana kuwa ni wa kusaidia kutoa huduma kwa sababu wamevaa nguo zinazofanana na kuna watu nyuma yao waliosimama ambao wanaonekana kuwa wamekuja kushughulikiwa.

Ni mandhari ya uwanjani. Kuna watu wanaoonekana kuwa wanataka kucheza, au labda wamemaliza kucheza. Wamevaa nguo za rangi hudhurungi. Pembeni mwa uwanja kuna umati wa watu waliokuja kushabikia mchezo unaoendelea uwanjani.

Kuna watu watatu kwenye picha hili mmoja ni mwanamume, na wawili ni wanawake. Mmoja wao anaonekana kuwa amebeba Biblia mkononi mwake. Kando yake kuna bendera tatu za Kenya. Anaonekana kuwa anasema kitu, labda anakula kiapo.

Kuna mtu mmoja amesimama, amevaa suruali ya rangi nyeupe na fulana ya nyeupe na sweta ya nyeusi, kofia yake pia ni nyeusi. Viatu vyake ni nyeusi. Mkononi mwake amebeba vitu fulani zinazoonekana labda ni stakabadhi zake. Kando yake kuna magari na kuna watu pia wameketi.

Ni mandhari ya uwanjani kuna watu wanaonekana kuwa ni wachezaji. Wamevaa sare zinazofanana za rangi nyeupe na kijani kibichi. Kuna wenye wamesimama na kuna wenye wameinama, wamesimama hili waweze kupigwa picha.

Kuna hafla inayoendelea, kuna mtu mmoja aliyebeba biblia mkononi mwake anaonekana kuwa anaongea. Kando yake kuna mabendera mbili za Kenya, inaonekana kuwa huyu mtu anaapishwa kwa hivyo, anakula kiapo.

Kuna mwanaume mmoja amesimama mbele ya kundi la watu walioketi. Anaonekana kama mkufunzi au kiongozi akitoa maelezo au mafunzo. Wale walioketi wamevalia sare zinazofanana. Baadhi wakiwa na skafu nyekundu ya utaratibu au muundo wa shirira. Mazingira ni kama ya ofisi au kituo cha huduma.

Kuna watu wengi. Wengi wao ni wanaume. Wote wamevaa makoti ya rangi nyeusi, inaonekana kuwa wako kotini na wote wamesimama.

Ni mandhari ya uwanjani, kuna watu walioketi huku wakitazama mtu anayeonekana kuwa anacheza. mchezo huu ni wa kuruka mbali. Mtu huyu amevaa nguo ya rangi ya nyekundu na nyeusi.

Hapa ni mandhari ya ofisi. Kuna watu wawili, wote wamevaa shati ya nyeupe. Wote wameketi na wana kompyuta mbele yao. Wanaonekana kuwa wanashughulikia mambo fulani.

Kuna umati wa watu waliovaa nguo zinazofanana, fulana ya rangi nyeupe, na kaptura ya rangi ya samawati. Wamebeba kombe huku wanaonekana kuwa na furaha wakishangilia labda wameshinda sasa wanashangilia ushindi wao.

Ni mazingira ya uwanjani, kuna mchezo unaoendelea. Mchezo huo unaonekena kuwa ni mchezo wa riadha. Pembeni mwa uwanja kuna umati wa watu waoikuja kushangilia ama kushabikia mchezo unaoendelea.

Kuna umati wa watu humu ndani, wengine wameketi, huku wengine wamesimama, kuna mmoja wao anaonekana kuwa amevaa Sare ya polisi, walio simama wanaonekana kuwa wanahudumiwa huku walioketi wanangojea waliosimama wamaliziwe ili wao pia, wahudumiwe.

Hapa ni uwanjani. Kunawezekana kuwa kuna mchezo unaoendelea kwa sababu wengi wa hao watu wamevaa jezi na wanakaa kuwa wanashabikia mchezo fulani unaoendelea kwenye uwanja. Majezi wanazovaa zimebandikwa jina Kenya, kumaanisha wachezaji wa Kenya wanacheza uwanjani na hawa ni mashabiki.

Kuna watu barabarani. Kuna wenye wamebeba picha fulani iliyo na jina ya mwanasiasa na kwenye picha hilo imeandikwa Raila Kalonzo Mabadiliko ni sasa. Kinachoendelea hapa inaonekana kuwa ni mambo ya siasa. Nyuma yao watu kuna watu wanaokimbia na wanakaa kuwa na furaha. Maanisha ni siasa.

Hapa kuna umati wa watu. Mmoja anajulikana sana kuwa rais wa Kenya. Alafu wa pili ni Chief Justice Martha Koome. Inakaa kuwa wako kwenye sherehe fulani kwa kuwa kuna watu wengi walio nyuma yao na kuna wenye manguo rasmi za koti.

Hapa inaoneka kuwa ni pahali pa kutoa huduma, hapa watu wanakuja kutolewa huduma kama kuangalia mambo ya vitambulisho zao, makaratasi zao wanazotaka kutengeneza wanakuja kutengenezewa huku. Huku wanasaidiwa kwa mambo mingi ndo maana inaitwa pahali pa huduma kenya kwa wananchi wengi.

Hapa inaonekana kuwa ni uwanja wa kucheza kandanda. Kuna wachezaji kwenye uwanja na kuna uwezekano kuwa wanacheza kandanda kuna wenye wamevaa jezi ya rangi ya manjano huku wapinzani wao wamevaa jezi ya rangi nyekundu. Humu pembeni mwa uwanja kuna mashabiki wanao shabikia mchezo unao endelea uwanjani.

Hapa kuna umati wa watu, na inavyoonekana kuna kenye kinaendelea. Kuna mwenye anakaa kuwa anaonyesha watu ama anaeleza watu kitu kwenye hilo komputa lake. Na kando yake tunaeza ona aliyekuwa naibu wa raisi, ako anamsikiliza huyo anaekaa kuwa anatoa maelezo kwenye hilo kompyuta.

Kuna umati wa watu chini ya hema na pia kuna wengine ambao wako nje ya hema. Wengine wanaonekana kuwa wamevaa sare ya shati nyeupe na sweta ya nyeusi. Wanakaa kuwa wanahudumia watu wanaoonekana kuwa wameketi na kuangalia.

Kuna watu tofauti. Hapa mbele kuna watu watatu, hawa watu wamesimama na wanaonekana kuwa na furaha. Wamevaa nguo zinazofanana na hizi nguo ni jezi. Hawa watu wanakaa kuwa mashabiki wa Kenya, kwa kuwa mmoja wao amechora rangi ya bendera ya Kenya kwenye uso wake. Wanakaa kuwa mashabiki.

Hapa ni mazingira ya uwanja wa mchezo kuna umati wa watu umekusanyika kando ya uwanja. Wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali huku wengine wamevaa mavazi yanayofanana huku wakiwa wamesimama na kuinua mikono yao juu kwa hamasa, inaonekana kama kuna wanaoshiriki katika tukio fulani labda kuna mchezo unaoendelea.

Hapa ni mazingira ya uwanja wa mchezo, kuna umati wa watu umekusanyika kando ya uwanja, wengine wamejifunika na bendera ya Kenya huku wakiwa wamesimama na kuinua mikono yao juu kwa hamasa, inaonekana kama wanashiriki katika tukio fulani labda kuna mechi, sherehe au harakati ya kijamii.

Hapa ni mazingira ya uwanjani, kuna watu hapa wanacheza mpira wa kandanda huku wengine wamevaa nguo za rangi ya kijani huku wengine wamevaa nguo ya rangi samawadi na nyeupe , pembenii mwa uwanja kuna watu wanoonekana wanashabikia mchezo unaoendelea uwanjani.

Hapa ni pahali pa kutoa huduma kenya kwa sababu kuna maandishi kubwa kwenye nembo hiyo kuwa huduma kenya. Kuna watu wanaotembea wakipiga gumzo wanaonekana kuwa na furaha wakiongea wanatembea wawili wawili huku wengine wamesimama tu, kuna mmoja anayeonekana kuwa askari kwa sababu ya sare aliyovaa.

Mazingira ya uwanja. Kuna watu wawili wanaoonekana kuwa wanacheza mpira wa kikapu. Mmoja amevaa nguo ya rangi nyeupe huku mwingine amevaa nguo ya rangi ya kijani. Pembeni mwa uwanja kuna watu wanaoonekana kuwa ni mashabiki waliokuja kushabikia ama kutazama jinsi wachezaji hawa wanavyocheza uwanjani. Wameketi wakitazama mchezo.

Hili ni risiti rasmi ama marakwe kutoka kwa idara ya uhamiaji wa huduma za utoaji wa uraia. Risiti hii inaonyesha kuwa malipo kwa ajili ya kuchukua paspoti yamefanywa kikamilifu. Inaonyesha maandishi "receipt paid" kwa kijani kudhibitisha malipo yamepokelewa. Kuna muhtasari wa kinachoonekana: Aina ya miaadi, tarehe ya miaadi, mahali, jina la mhusika, nambari ya maombi, ada ya huduma, ada ya urahisi wa malipo, jumla.

Hapa ni mazingira ya uwanjani, mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea hapa, wachezaji wanne wanashiriki huku wawili wanaonekana wakijaribu kuzuia mpira, wamevalia sare za rangi ya samawati na nyeupe na inaonekana kuwa mechi ya ushindani au mafunzo ya mechi ndio inayoendelea hapa.